Watu wako wengi sokoni humu, na wamevaa vazi lenye ni tofauti tofauti. Kuna wababa, watoto na wamama na hata wazee. Wanauza nguo na vitu tofauti.

Hizi ni miguu zenye zinawezaekwa kwa vitu tofauti kama gari kubwa ama ndogo, zote ni nyeusi, ziko mingi kabisa.

Watu hawa, wote wako sokoni. Wamekuja kununua nguo zenye zinauzwa hapa. Zimemwagwa chini, na ni za rangi tofauti na haina pia. Kuna wamama na wababa. Mmoja ameweka barakoa kwenye masikio yake na ameteremsha chini.

Kwenye duka hili wanafanya kazi za huduma za mpesa. Wameandika nambari ya kutoa na kuweka pesa, pia inafanya vitu na Equity. Kuna mteja ambaye amesimama hapo nje.

Gari hili ni nyeupe na imesimamishwa kando ya barabara. Imeandikwa nambari yake na jina yake. Kando kuna vioo ambazo zimeekwa na taa mbele. Nyuma yake kuna miti ambazo zimemea.

Kwenye hili nyumba kubwa wameeka gari kila mahali. Wanaziuza na wanafanya biashara hii. Pia hapo nje kuna zenye zimesimamishwa na watu wao hawako karibu.

Kwenye soko hili wanauza vyakula tofauti sana. Kuna matunda kama ndizi, yenye ni mbichi na yenye imeiva, maembe, machungwa. Watu wamekuja kwa wingi kununua.

Gari hili moja ni nyeusi limesmamishwa kwenye mlango yenye imepakwa rangi. Wameandika jina yake na kalamu nyekundu, nyeupe na pia wamechora bendera ya Kenya.

Hili duka linaitwa Kieni Dairy, wanauza maziwa pekeyake. Wamechora picha ya ng'ombe kuonyesha hivyo. Kuna mnunuzi mwenye amevaa nguo na sweta na amebeba karatasi amekuja kununua.

Gari hizi ni tatu na zote ni tofauti na zina rangi yenye haifanani. Ya katikati ni nyeupe na amendika jina yake taxi mbele yake. Yenye iko kando ni nyekundu.

Kwenye hili nyumba ndani kuna gari moja peke yake na juu kuna taa ambayo inaleta mwangaza. Nje yake kuna magari ambazo zimesimamishwa na zingine zinapita.

Hapa ni sokoni na watu wanapita, wakifanya shughuli zao. Msichana mwingine mwenye amevaa long'i ameketi akingojea mtu na wanunuzi wawili wamesimama kwenye hilo duka yenye wanauza maziwa yenye inaitwa Mount Kenya.

Mtu huyu amebeba kikombe na anamwagia maziwa. Hapa ni duka la kuuza. Ameweka vikombe kwenye meza na pia wameandika hapo.

Gari hizi ni tatu. Moja imewekwa mbele yenye inabeba abiria na zingine ndogo imewekwa nyuma. Mbele yao imeandikwa jina yao na nambari. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa kubwa.

Ni nyanya na zimeiva kabisa, zinatumika kupika chakula ndio iwe na ladha tamu. Mtu huyu anazipanga kwenye kabati hizo ndogo ndogo na kuna watu wawili nyuma yake ambayo wanamtazama.

Kwenye hili duka, wanauza maziwa, yenye ni mzuri. Hapo mbele, kuna sufuria na jiko. Kumaanisha kuna upishi yenye inaendelea. Inaitwa, 'Yustina'. Ndani, kuna watu wenye wamekaa,

Gari hizi zimepangwa hapa kwenye hili nyumba. Hapa, wanaziuza kwa bei tofauti tofauti kulingana na yenye unataka. Zina rangi kama nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Kwenye hili nyumba wanauza magari. Zingine wanazitengeneza na wamezisimamisha. Zina rangi tofauti. Wamejenga paa mbali sana kwenye mtu hawezi fikia ata kidogo.

Gari hizi zinatengenezwa hapa na zote hazina miguu. Zina rangi tofauti na zimesimamishwa. Juu kuna mabati ambayo imetengenezwa ili zisinyeshewe.

Nyumba hili limejengwa kubwa sana na inabeba vitu mingi. Kuna gari zenye zimewekwa hapo chini na zinauzwa. Wameandika jina yao na pia jina ya kampuni.

Wanauza gari mingi hapa tofauti tofauti na zimetengenezwa pia mzuri sana. Kuna yenye ya kwanza ni nyekundu na pia kuna yenye ni nyeusi iko hapo katikati na nyeupe. Kuna watu ambazo wamesimama.

Duka hili linaitwa Mt Kenya na wanauza maziwa. Kuna mtu ambayo amekaa hapo mbele na amenyoa kipara na gari pia iko. Nyumba hili ni ghorofa.

Kijana huyu amesimama kwa mlango akitabasamu sana. Ameweka mkono yake pamoja. Duka yenye iko kando pia imefunguliwa na hapo wameandika kwamba wanauza maziwa.

Watu hawa wanasalimiana, mmoja wao mwenye ni mzungu akimuuzia gari, anampea kifunguo. Hapo kando kuna zingine yenye bado anauza. Wote wamevaa vizuri na mmoja amevaa suti.

Gari hizi ni mingi sana na zingine ni kama zimeharibika. Hapo nyuma kuna waya ya stima ambazo imetumia kuzungura hiyo nyumba ndio wezi wasiweze kuingia.

Gari hili ni nyeusi na imetengenezewa miguu mikubwa nne. Nyuma yake kuna taa. Hapo kando pia kuna kompyuta yenye mtu wa hapa anatumia kuweka rekodi.

Hili ni noti ya elfu moja ya nchini Kenya. Naeza Itumia kununua kitabu, kalamu, chakula na hata kulipa deni yenye niko nayo.

Hapa ni dukani, na jina lake ni New general. Hapo mbele kuna mnunuzi ambaye amevaa nguo inafanana kutoka juu hadi chini mwenye amekuja kununua kile ambacho anataka.

Wanauza gari kwenye hili kituo na zina jina na miundo tofauti kabisa. Hapa inaitwa Mercedes Centre na pia wametengeneza barabara kando ya kupita.

Mtu huyu anatoa pesa kutumia huduma za visa, ameileta hapo, na anaonyeshwa kwamba mabakio yake ni elfu sitini na mbili. Mama huyo ametengeneza kucha zake na amezipaka nyekundu.

Mtu huyu amebeba simu yake mkononi yenye ni ya kushikwa ndio ifanye. Anataka kutoa pesa kwenye duka yenye iko hapo mbele yenye imeandikwa M-Pesa.

Kwenye meza kuna gari ndogo. Mtu huyo anapeana kifunguo. Kuna kalamu na karatasi. Watu hawa ni wawili na meza ni nyeusi.

Hapa no sokoni ,kuna mwavuli ambazo zimeekwa hapa na wauzaji hawa ili waweze kuzuia mvua na jua. Kuna nyumba zenye zimejengwa za mabati humu.

Ndizi hizi zimeiva kabisa na zingine bado ziko mbichi. Zimewekwa kwenye kibanda kwa gunia, hapo kando kuna mayai.

Nguo ni mingi hapa sana na pia ni tofauti tofauti. Kuna muuzaji ambaye amevaa long'i mwenye amesimama. Watu wanatumia kukinga baridi, kuficha uchi.

Hii nyumba ni ya watu wa Forex na inaitwa Glory Forex Bureau. Mbele yake kuna gari ambayo imesimamishwa. Imejengwa kwenda juu na kuna dirisha yenye imepasuka.

Magari ziko mingi hapa. Kuna lori na kuna zenye ni ndogo ndogo. Zimepangwa kwa njia kamili na zingine ni nyeupe, nyeusi na ata nyekundu. Kuna nyumba pia imejengwa hapo kando.

Gari hizi zimepangwa kwenye laini na zote zinatoshana. Ni tofauti na pia rangi zao hazifanani. Kuna mchoro wa laini ambayo imeekwa hapo na kalamu nyeupe.

Hapa ni sokoni, watu wamekuja kwa wingi sana kutafuta bidhaa za kununua, kuna wauzaji, mmoja ni mubaba mwenye anauza viazi na ndizi, hapo kando watu pia ni wengi.

Gari hizi ni mingi sana. Ni tofauti tofauti na jina zao pia ni tofauti. Zimewekwa kwenye huo uwanja ili ziweze kuuzwa. Wametengeneza mbao ambayo inazuia wezi kuingia.

Kwenye duka hili wanauza nguo zenye ni rinda na leso pia pamoja na kitambaa. Zimepangwa kwenye kabati hilo kutoka juu hadi chini.

Hapa ni mahali watu wanakuja kutengeneza ama kununua gari mpya. Ziko tofauti tofauti, na zimeandikwa yenye mtu anataka. Nyuma yake kuna majumba ambazo zimejengwa tatu refu.

Viatu za kucheza zinauzwa sokoni humu. Wamezieka juu na chini na zimefungwa na kamba. Kuna yenye ni nyeusi na nyeupe na zingine zina rangi tofauti.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna matunda kama mapera na ndimu. Pia kuna pilipili ambazo ni mbichi na zingine zimeiva, nyanya na viazi pia.

Hapa wanaauza vifaa tofauti tofauti vya mapambo. Kuna bendera na mchoro wa Kenya hapo kwenye ukuta na hata wanyama tofauti.

Baba huyu anauza viatu za wasichana zenye ni za watu wa Maasai kwa sababu ya mapambo hizo. Amezifunga na kamba juu na zingine chini na pia kando.

Kwenye soko hili wanauza bidhaa mingi sana na zote ni tofauti. Wamezimwaga kwa sinia kubwakubwa na mtu akikuja hapa anatafta kile ambacho wanataka. Wameeka pia mwavuli ili kuzuia jua na mvua.

Gari hizi ni tatu, zote ziko na taa tofauti na rangi yenye inafanana. Wamezisimamisha wala haziendeshwi. Nyuma yao kuna nyumba.

Gari hili lenye inabeba abiria na inawapeleka kwenye wanaenda, limesimamishwa hapa. Wameandika jina yake na nambari. Hapo kando kuna zingine na ni rangi nyeupe na nyeusi.

Pesa hizi ni za noti. Hili ni hamsini, kuna mia na ya mwisho mia mbili. Mtu huyu amezibeba kwenye mkono. Anataka kuenda kutumia.

Hapa wanauza maziwa. Wamechora picha hapo ya ngombe yenye ikona matiti kubwa ili kufahamisha kwamba watu hawa wanafanya hiyo biashara.

Kuna gari zenye ziko hapa. Moja imesimama na inabeba abiria wengi, ingine inabeba tu wachache. Zote zimesimama. Hapo kando kuna miti ambazo zimemea.

Pesa hizi ni za noti, ni elfu moja nyingine ni mia tano na ya mwisho ni mia. Kalamu iko mezani, na kuna kile ambacho inatumiwa kuweka moto kwa simu pia.

Viatu hizi zinauzwa sokoni, zimewekwa zingine juu za wenzao. Mama mwingine anapita hapo kando akienda kutafuta kile ambacho anataka. Pia kuna mikoba.

Gari hizi zimewekwa kwenye nyumba ambayo imechengwa na bei ghali, sana imewekwa Hadi juu yenye mtu hawezi fika kwenye paa zina rangi zenye ni tafauti

Mtu huyu anafanya biashara yake ya kawaida kwenye soko hili. Amezitoa vile vitu ambazo anaziuza hapo nje na ameziweka kwenye mtu akipita anaona na kuzinunua.

Pesa hizi ni noti, ni mia tano moja na zingine elfu moja moja. Kuna mtu amezibeba kwenye mkono yake. Zinaweza tumika kwa njia mingi kama kununua chakula na vifaa vya nyumba.

Hili ni elfu moja ya noti, mtu huyu anaeza itumia kununua kile ambacho anataka, kulipa deni, kupeleka kwenye benki ili kuekewa.

Daktari huyu anausa dawa na anafanya kasi hiyo kwa makini, amevaa vazi nyeupe na ameweka madoido kwa masikio, ameweka karatasi yenye mjala kwa kichwa hili haziweze kuingiza kwenye hiyo kasi yake.

Wanauza nyama kwenye hili duka. Zingine zimefungwa na kamba na pia kuna za kabati. Watu watatu wameketi na mmoja amesimama mwenye amevaa nguo yenye ni nyeupe.

Gari hili limesimamishwa katikati ya barabara ambayo imetengenezwa vizuri. Ina taa mbele na nambari yake. Hapo kando kuna waya za stima zenye zimepita na miti.

Kwenye hili kituo, wanauza tu magari peke yake. Kuna yenye ni kubwa nyeupe na zingine ni ndogo na zina rangi tofauti tofauti. Kuna yenye ni nyekundu na hata nyeupe pia.

Hizi ni nguo ambazo zinauzwa sokoni, zimefungwa na gunia na kila aina iko hapo ndani. Mtu huyu amezieka hapa bado hajazifungua ndio aweze kuzitumia.

Hapa ni dukani na mwenye hili ameandika Mpesa hapo kwa mlango, kumaanisha anafanya hizo biashara, ndani kuna vitu vingi ambazo anaziuza.

Hapa ni nyumba ambayo wanauza magari tofauti tofauti na mtu akitaka moja anakuja. Kuna zenye ni nyeupe na zingine ni nyeusi na ata rangi zingine.

Kuna mboga mingi hapa zingine ni za kienyeji na pia wanaziuza humu sokoni. Kila mtu anakuja kuchagua kile ambacho anataka na analipa pesa.

Wanauza viatu mingi hapa sokoni. Kila aina ya wababa, watoto na hata wamama. Wametandika gunia na wametengeneza mbao ya juu.

Kwenye duka hili muuzaji ameeka nambari yake ya kutoa pesa na kutuma pia anauza vitu tofauti kama mandazi, peremende na ata maji zenye zimeekwa kwa chupa ,kwa karatasi hapo mbele.

Kwenye hili duka wanauza viatu vingi sana zimepangwa. Kuna za wasichana na pia za vijana. Zina rangi tofauti tofauti na pia zimetengenezwa. Hapo nyuma kuna mbaba ambaye anapita akitembea.

Duka hili wanauza vitu tofauti tofauti. Mbele yake kwa mlango wameandika kwamba wanapeana huduma za M-Pesa. Hapo mbele juu wameandika nambari yao.

Wanauza mkoba yenye ni tofauti tofauti na zimetengenezwa mzuri sana na kamba. Pia kuna mapambo ya shingo na hata kwenye miguu na kiuno.

Gari hizi zimepangwa kwa nyumba hili kubwa. Kuna yenye ni nyeupe, ingine nyekundu na hata rangi tofauti. Wameziandika jina na nambari yao. Hapo mbele kuna njia.

Nguo ni mingi hapa, iwe rinda, sketi na ata zingine. Kuna njia ndogo ambayo imewekwa hapa katikati yenye inasaidia wanunuzi kupita bila shida.

Watu hawa watano, wamekuja kununua maziwa kwenye duka ambalo limetengenezwa na mabati. Wamechora ngombe hapo na maziwa. Hii mahali wanaiita Destiny dairies.

Hizi pesa si za noti. Zimewekwa hapa. Kuna shilingi kumi na ishirini. Zikiwekwa pamoja na kuhesabiwa ni pesa mingi.

Lori hili kubwa limebeba gari mingi sana. Zingine juu na zingine chini. Linakimbia tu pole pole kwenye barabara ambayo imetengenezwa vizuri. Hapo kando kuna nyasi yenye imemea.

Kuna pesa za noti hapa. Zote ni elfu moja na huyu mtu amezibeba kwenye mikono yake. Zinakazi yenye ni tofauti kama kununua kile ambacho mtu ametamani.

Hili ni duka la kuuza vifaa tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye ako na baiskeli na ameishikilia karibu na kwenye wanakaa. Hapo mbele kuna mwenye ameketi kwenye duka ambalo limefungwa.

Kwenye hili duka wanauza maziwa, wameandika hapo jina yake yenye ni GSP,wameweka pia wanauza maji, hapo ndani kuna mvulana ambayo anauzia watu .

Kwenye duka hili wanauza maziwa zenye zimetengenezwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna zenye zinakunywa hivo na pia kuna zenye zinatumiwa kutengeneza chai. Wamefungua na wemechora ng'ombe hapo kando.

Kwenye soko hili wanauza vitu tofauti tofauti. Hapa kwenye wameweka maavuli wanauza mayai na Smokie . Huwa wanatengeneza kachumbari na hata nyanya. Hapo mbele kuna magari zenye zinapita.